Kuna mwanafunzi mmoja ambaye uso wake hauonekani ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Kwenye kompyuta, kuna mwalimu mmoja ambaye anaonekana akifunza na anaandika kwenye ubao. Mwanafunzi huyu naye anaandika kwenye kitabu huku akisikiliza. Kuna kikombe mezani.

Kuna mwalimu ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Anaonekana akiibonyeza na kuna wanafunzi ambao wamesimama nyuma yake. Kuna kitu ambacho anawafundisha kwa sababu wote wanaonekana wakiwa wameangalia kompyuta.

Kuna kompyuta ambayo inaonyesha masomo kwa kupitia njia ya mtandao. Kwenye kompyuta moja iliyo mbele, kuna mwanamke ambaye anaonekana kuwa ndiye mwalimu, kwa sababu anajaribu kufundisha. Mbele yake kuna mtu mmoja wa kike ambaye ameketi kwenye kompyuta, kwenye meza ya rangi ya bluu.

Huu ni amri katika tarakilishi. Inaonyesha jedwali ya itifaki ya azimio la anwani la mfumo. Ni muhimu kwa utatuzi wa mtandao na uchambuzi wa usalama. Huruhusu watumiaji kutazama vifaa vilivyounganishwa kwenye mtandao wao na kudhibitisha anwani zao.

Kuna watu ambao wameketi mezani mmoja ni wa kike na wawili ni wa kiume. Kila mmoja wao ana tarakilishi, yule wa kike ana kikombe nyeupe mbele yake, moja wa kiume amevalia miwani.

Kuna wanafunzi watatu ambao wameshikilia kompyuta ya mkono. Wanafunzi hawa ni wa kike. Wote wana nywele ndefu. Wamevalia sare za shule. Mmoja anaonekana kuwa anaonyesha wengine kitu ambacho kiko kwenye kompyuta.

Watu hawa wawili wanaonekana kuwa wanatumia kompyuta ya mkono kusoma, mwanaume anaonekana akiandika kwenye kitabu, ameshikilia kikombe, yule wa kike anaonekana akibonyeza kompyuta lake.

Mwanaume huyu yuko kwenye mkutano wa mtandao. Anaonekana akijaribu kuelezea kitu huku akitumia ishara ya mikono. Kwenye skrini, kuna watu wengine ambao pia wako mkutanoni wakimsikiliza. Mezani kuna kibodi cha kompyuta, kikombe nyeupe na kuna mimea kwenye viungu vya maua.

Kuna mtu mmoja wa kiume, ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Amevalia miwani, ameshikilia kalamu na ameangalia kompyuta kuonyesha kuwa, anasoma kwenye kompyuta huku akiandika.

Kuna mwanadada mmoja ambaye ameketi, amesuka nywele zake kwenye mkono, ameshika karatasi na kwenye mkono mwingine ameshikilia kalamu. Mbele yake kuna kompyuta ya mkono.

Kuna mwanadada mmoja ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Kwenye kompyuta, kuna mwanadada mwingine ambaye anaonekana kuwa ni mwalimu kwa sababu anafundisha. Mwanadada ambaye ameketi mbele ya kompyuta anasoma huku akiandika.

Mwanafunzi ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono, akifanya masomo ya mtandaoni. Mtu huyo amevaa headphones nyeupe na anashikilia kikombe mkononi. Kwenye kompyuta yake ndogo, skrini inaonyesha mwalimu akifundisha. Mwalimu anaelekeza kwenye ubao mweusi uliojaa fomula za hisabati. Mazingira yanaonekana kuwa ya ofisi au chumba cha kusoma.

Mtoto huyu ambaye amevalia sweta nyekundu ameketi mbele ya tarakilishi. Anaonekana akibonyeza na skrini inaonyesha picha. Amevaa vichwa sauti iliyo na rangi nyeusi na nyeupe. Mezani kuna kitabu.

Kuna wanafunzi wawili ambao wameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Mmoja ni wa kike, mwingine ni wa kiume. Kuna mwalimu ambaye amesimama na amevalia saa mkononi. Anaonekana kuwaelekeza wanafunzi hao jinsi ya kutumia kompyuta hili.

Mchoro huu unaonyesha masomo kwa kupitia njia ya kiteknolojia. Kuna mwalimu mmoja ambaye anafundisha wanafunzi ambao wameketi kwa kutumia kompyuta. Mwalimu huyo ana kifaa mkononi ambacho anatumia kuonyesha wanafunzi kile ambacho anafundisha.

Mchoro huu unaonyesha masomo kupitia kwa njia ya kiteknolojia. Kuna mwanafunzi mmoja ambaye ameketi kwenye dawati, huku akiandika kwenye kitabu. Mbele yake, kuna tarakilishi ambayo imeekelewa juu ya vitabu viwili.

Kuna watu watatu wa kiume ambao wameketi hapa mbele. Wawili kati yao wamevalia vichwa vya sauti na mmoja hajavalia. Kuna kompyuta mbili za mikono ambazo ziko mezani. Wawili kati yao wanaangalia komyuta moja.

Kuna mtu ambaye ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Kompyuta yenyewe inaonyesha picha ya mwanadada mmoja na kuna maandishi ambayo yameandikwa online study . Mtu ambaye ameketi mbele ya kompyuta ameshikilia kikombe mkononi.

Hili ni darasa. Kuna mwalimu mmoja ambaye amezungukwa na wanafunzi watatu. Anajaribu kuwafundisha kwa kutumia kompyuta ya mkono. Nyuma yao, kuna mwanafunzi mmoja ambaye amesimama huku akiwa ameshikilia karatasi mkononi.

Kuna mwanafunzi ambaye ameketi mbele ya kamera, mbele yake, kuna kompyuta ya mkono, ameinua mkono wake na anatabasamu. Nyuma yake, kuna ukuta ambao umejengwa kwa kutumia mawe.

Kuna mwanaume mmoja ambaye amevalia shati ya rangi ya hudhurungi ambayo ina mikono mirefu. Anaonekana akielezea jambo kwenye mkutano wa mtandao. Kwenye kompyyuta iliyo mbale yake kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana akimsikiliza. Mezani kuna kikombe kimoja cha rangi nyeupe.

Mkono moja umejaribu kuandika kwenye kitabu, mwingine ukijaribu kubonyeza kompyuta ya mkono . Kuna mtu huko kando ambaye amevalia koti la manjano .

Huu ni mchoro ambayo inaonyesha aina mbalimbali ya vitu kama vitabu, bulb , kalenda ,uso ya mtu na kuna pia duara ya dunia.

Mchoro huu wa mwalimu unaashiria anafundisha akitumia ubao mweupe. Kando yake kuna kompyuta ya mkono uliofunguliwa na mbele yake kuna kitabu, kalamu na gundi ya karatasi.

Kuna dada mmoja ambaye hajasuka wala kuchana nywele. Ameketi mbele ya kompyuta ya mkono. Amevalia fulana ya uzi na ana herini nyingi sikioni. Anaandika kwenye karatasi akitumia kalamu iliyo na rangi ya kijani. Mbele yake kuna kikombe cha blue bahari na vichwa vya sauti. Nyuma yake kuna rafu iliyo na vitabu katika sehemu ya chini na juu kuna vyombo.

Kompyuta hili la mkono limeingia katika tovuti ya elimu mtandao. Kando yake kuna kikombe cha kahawa na limeekelewa katika sehemu ambayo ni ya manjano.

Mtoto huyu mwenye umri wa miaka mitatu au minne anafundishwa kuandika. Mwalimu wake ana nywele ndefu na amevalia miwani. Mezani kuna taa, vitabu, na maua iliyowekwa kwenye mkebe.

Mtoto huyu ambaye amevalia vichwa vya sauti. Anaonekana kua na furaha sana. Ameketi mbele ya kompyuta ya mkono, huku akijaribu kuandika kwenye karatasi.

Kuna msichana ambaye ameketi kwenye meza akiandika kwa karatasi, kando yake kuna vitabu viwili. Moja ni ya rangi nyeusi ingine ni ya rangi hudhurungi. Halafu mbele yake kuna kompyuta ya mkononi ambayo inaonyesha picha ya mtu wa kike.

Chumba hili, lina kuta nyeupe, na kuna mwanafunzi ambaye ameketi akibonyeza kompyuta ya mkono, na amevalia shati, ya buluu, akibonyeza kompyuta ya mkono. Humu ndani pia kuna mashine zingine.

Wanne hao ambao wanaonekana huwa wanafunzi, wanaangalia simu ya mmoja wao na wanaonekana kuwa wamefurahia kila ambacho wameona kule. Mmoja ameshikilia mkebe ambao unakaa wa kahawa na wawili wameshikilia vitabu.

Katika hili chumba kuna mtu wa kike ambaye ameketi mbele ya kompyuta mbili, moja ya mkono ingine ni tarakilishi. Ameshikilia kalamu. Humu ndani kuna manguo, vitabu na vifaa mengine

Mahala hapa panaonekana kuwa na mkutano. Kuna watu ambao wameketi kwenye chumba cha bodi. Wamejipanga kwenye meza, mbele kuna skirini ambayo ina maonyesho. Kuna zulia nyekundu pia ambayo imetandikwa. Mahali pengine inaonekana kuwa sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe.

Hiki ni chumba cha kulala. Chumba hiki kina vitanda viwili. Dirisha ya chumba hili limefunguliwa. Lina ukuta ambazo zimepakwa rangi nyeupe. Kuna viatu ambavyo vimepangwa kwenye rafu ya viatu na sakafu imetengenezwa kwa kutumia vigae.

Shule hii ni ya gorofa moja. Nyuma yake, kuna miti na paa lake ni nyekundu. Hapa mbele, kuna nyumba ambayo imepakwa rangi ya manjano na kando yake kidogo kuna mahali ambapo watoto wanabembea.

Hili ni bweni. Humu ndani kuna vitanda mingi ambazo zimepangwa. Kila kitanda kimetandikwa. Sakafu ni ya rangi nyekundu na kuta imepakwa rangi nyeupe. Humu ndani kuna mwangaza wa kutosha.

Hili ni bweni. Humu ndani kuna vitanda viwili ambavyo ni vya ngazi. Kila moja lina matandiko nyeupe. Ukuta zake zimepakwa rangi nyeupe na kuna mwangaza wakutosha humu ndani. Sakafu yake ina rangi ya hudhurungi.

Huu ni uwanja wa mchezo wa rihadha , kuna watoto ambao wanaonekana wakikimbia uwanjani kwenye hema, kuna watu ambao wameketi huku wakishabikia watoto wakishindana, nyuma ya hawa watoto kuna walimu ambao wanawaelekeza.

Huku ni maktabani. Kuna vitabu vingi ambavyo vimepangwa kwenye rafu. Hapa mbele kuna watu wawili ambao kila mmoja ameketi kwenye meza yake. Kuna viti viwili katika kila meza ambavyo havina mtu.

Humu ndani kuna watu ambao wanaonekana wakitembea kwa umbali. Sakafu imetegenezwa kwa kutumia vigae nyeupe. Paa nalo limepakwa rangi nyeupe na kuta pia zimepakwa rangi nyeupe na upande mwingine ni wa hudhurungi.

Huu ni uwanja wa mpira wa mguu, kuna wachezaji wengi ambao wanaonekana kwenye uwanja huu. Uwanja umezingirwa kwa kutumia ua ambao umejengwa na mawe. Nyuma yake kuna msitu. Kuna nyumba pia inaonekana katikati ya msitu huo.

Jumba hili limepakwa rangi nyeupe. Pazia inaonekana ikiwa imefunguliwa. Kuna kabati ambayo iko kando ya dirisha. Kuna kiti ya rangi ya manjano ambayo iko pamoja na meza. Humu ndani pia kuna jokofu.

Hiki ni chumba cha kulala. Ina vitanda viwili. Humu ndani hakuna mwangaza wa kutosha. Pazia zimefunguliwa. Kwa upande mmoja ukuta ukiwa umepakwa rangi ya kijani.

Hili ni darasa. Lina dawati mengi. Sakafu yake ina rangi ya kijani. Kuta zake nazo zimepakwa rangi nyeupe. Kuna dirisha wa glasi ambao unaleta mwangaza kwenye darasa hili.

Hiki ni chumba cha kulala. Lina vitanda viwili. Kila kitanda kimetadikwa vizuri. Kuna viti viwili nyeupe ambavyo ni vya plastiki. Kuta vya chumba hiki kimepakwa rangi nyeupe.

Hii ni maabara ya kompyuta. Kuna mwanafunzi mmoja ambaye ameketi mbele ya kompyuta moja. Kompyuta vingine havina watu lakini vina viti. Sakafu ya maaabara hili limetengenezwa kwa kutumia vigae nyeupe. Kuna mwangaza wa kutosha humu ndani.

Huu ni ukumbi wa mihadhara. Ina viti vingi ambacho vimepangwa kwa mpangilio wa nusu mviringo. Sakafu imejengwa kwa kutumia vigae nyeupe. Kuna mwangaza ambao unaletwa na dirisha ambao umefunguliwa na kwenye paa kuna taa.

Hiki ni chumba cha kulala. Sakafu yake imejengwa kwa kutumia vigae, ambavyo vimerembeshwa. Kwenye dirisha, kuna pazia nyeupe ambavyo havijafunguliwa. Ukuta wake, una rangi nyeupe. Pia kuna meza na kiti.

Huu ni uwanja wa mchezo wa kikapu. Kuna mwanadada mmoja ambaye ameshikilia mpira. Amevalia sare za michezo. Kuna wengine ambao wamevalia sare za bluu na wengine wamevalia zile za manjano. Kuna wachezaji wengine ambao wako huku uwanjani lakini wameketi, huku wakishabikia.

Hii ni maktaba. Inaonekana kuwa ndogo sana. Kuna vitabu ambavyo vimepangwa kwenye rafu, na kuna sehemu nyingine ambayo hakuna kitu. Kuna meza pia na viti ambavyo vimepangwa. Kuna mwangaza wa kutosha, na ukuta umepakwa rangi nyeupe.

Huku ni maktabani. Kuna wanafunzi watatu ambao wameketi kwenye meza. Mmoja amevalia barakoa, mwingine amevalia buibui. Vitabu zimepangwa vizuri kwenye rafu na humu ndani kuna mwangaza wa kutosha. Sakafu imetengenenzwa kwa kutumia vigae nyeupe.

Basi hili refu ni la shule. Limepakwa rangi ya manjano. Imeandikwa ST MARYS SCHOOL. Inaonekana kuwa ndani hamna watu. Hali ya anga inaonekana kuwa tulivu.

Huu ni uwanja wa michezo. Kuna wachezaji wa kike ambao wamevalia sare za michezo wako humu. Kila mmoja anaonekana akiwa na furaha. Wamevalia kaptura nyeusi na kuna mmoja ambaye amevalia nyeupe. Wamevalia shati ya rangi nyekundu.

Bweni hili lina vitanda vingi ambavyo vimetandikwa vizuri. Kuta zake zimepakwa rangi nyeupe na sakafu ni nyekundu. Kuna kiti kimoja ya plastiki. Chumba hiki ni kisafi sana na unamwangaza wa kutosha.

Chumba hiki cha kulala kina mwangaza mzuri na kuta zake zimepakwa rangi nyeupe na iko na picha tatu ambazo zimebandikwa. Kitanda kimetandikwa vizuri na lina mito miwili. Kwenye meza, kuna maua ambayo yamewekwa kwenye chombo cha maua.

Chumba hiki cha kulala cha wanafunzi, kina vitanda kadhaa, na vimetandikiwa shuka ya kimaasai, ambayo ni nyekundu na pia kuna matandiko mengine ya rangi ya waridi.

Hili chumba cha kulala lina vitanda viwili yenye matandiko meupe na kila moja ina neti yake. Dirisha imefunguliwa ili kuleta mwangaza humu ndani.

Ukumbi huu wa mihadhara uliopakwa rangi nyeupe umejaa wanafunzi waliovalia sare za shule. Hapa mbele kuna madawati ambayo hayana watu. Wanagenzi hawa wanaonekana kuwa wana hamu ya masomo.

Chumba hiki cha kulala kina vitanda vinne vilivyotandikwa vizuri. Kila moja lina mto. Kuta zake zimepakwa rangi ya zambarau. Paa ni nyeupe, na sakafu ni nyekundu. Pazia zimefunguliwa ili dirisha iweze kuleta mwangaza ndani ya nyumba.

Uwanja huu una wachezaji watano, ambao wamevalia sare za uchezaji. Mmoja anajaribu kupiga mpira. Goal keeper amesimama kule nyuma. Kuna bendera ya Amerika ambayo imebandikwa mahali kule nyuma.

Maktaba hii ina vitabu vingi ambavyo vimeekwa kwenye rafu. Humu ndani kuna mwangaza mzuri ambao unasaidia kuona. Kwenye dawati iliyokokatikati, kuna mwanafunzi mmoja ambaye ameketi huku akisoma.

Chumba hiki cha kulala kina kitanda kimoja cha ngazi na kila moja kina mto . Kando yake, kuna viti viwili vya mbao mbele ya meza . Sakafu imetengenezwa kwa kutumia vigae na ukuta imepakwa rangi nyeupe. Pazia imefunguliwa ili dirisha iweze kuleta mwangaza.

Wanafunzi hao wanaonekana wako kwenye maktaba, kwa sababu naona vitabu kwenye rafu, zingine wamekelea kwenye meza huku wakisoma, wengine wakiandika.

Hizi ni nyumba za kukodisha, na tunaweza kuona nyumba tatu, na milango minne. Mlango mmoja ni wa rangi ya bluu, na zingine ni za kijani halafu katikati kuna njia.

Hili ni darasa ambalo limebeba madawati karibu hamsini. Chumba chenyewe kina mwangaza vizuri na ukuta zake zimepakwa rangi nyeupe. Kule mbele kuna ubao mweupe ambao umetundikwa ukutani na juu yake kuna paa tatu za stima.

Kuna wachezaji ambao wamevalia sare za michezo uwanjani. Wanaonekana wakifanya zoezi ya kukimbia lakini kuna mmoja ameinama. Kuna ua la maua ambayo imetenganisha uwanja na majengo mawili kubwa. Mbele ya jengo moja, kuna miti na gari ambalo limeegeshwa.

Darasa hili lina madawati kumi na tisa za wanafunzi ambazo zina viti. Upande wa mbele, kuna ubao mweupe na meza ya mwalimu. Kuta zake zimepakwa rangi nyeupe na sakafu lina zulia ya kijani kibichi.

Watu watatu mmoja wa kiume na wawili wakike wanaonekana wakisaidiana kukata nyama. Yule mwanaume amevalia miwani na ameshikilia kisu. Nyuma yao, kuna mtu amevalia suruali ya kijivu na shati nyekundu anatembea. Pia kuna mandoo na mitungi zilizoko chini.

Wanafunzi hawa wawili wa kike wanaonekana kuwa wanafanya majaribio ya Kemia kwenye maabara ya Sayansi, mwalimu wao aliyevalia aproni nyeupe anawaelekeza .Mezani, kuna kemikali za rangi tofauti ziliko kwenye vyombo vya glasi.

Hili ni darasa, ni la wanafunzi ambao wana mahitaji maalum. Kuna walimu wawili na wanafunzi wawili wameketi mbele ya meza. Walimu hao wanaonekana wakijaribu kuhusisha watoto hao katika mchezo. Kuna kabeji kwenye meza moja. Mwalimu moja amevalia miwani na saa mkononi.

Kuna watoto watatu wa kike ambao wameketi kwenye sakafu, wanacheza. Wawili kati yao wana nywele nyeusi na kuna yule ambaye ako katikati amevalia fulana ya rangi ya waridi.

Hapa mbele kuna mwanadada mmoja na mtoto mdogo ambao wameketi kwenye meza ya kijani kibichi. Mwanadada huyo anaonekana kuwa ni mwalimu wa mtoto huyu. Amevalia nguo yenye rangi ya bluu na ana nywele ndefu.

Darasa hili lina mwalimu na wanafunzi kadhaa. Mwalimu anaonekana akiwa amesimama na anatabasamu akitazama mwanafunzi ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Wengine watatu wameketi mezani pia wakijishughulisha na shughuli za kuchora au kuandika.

Hili ni darasa. Darasa hili lina mwanafunzi mmoja wa kiume na mwalimu wa kike. Mwanafunzi huyo anaonekana kuwa ana maitaji maalum. Anaandika kwenye ubao. Ubao wenyewe una rangi ya kijani. Kuta za darasa hili ni nyeupe.

Hili ni maktaba, kuna watu wawili ambao wameketi mbele ya kompyuta mmoja anaonekana kuwa na shida ya kuona. Mmoja ambaye ni wa kike anaonekana akijaribu kumfundisha kusoma.

Kuna mtoto wa kike huku ambaye amevalia miwani. Ametabasamu huku akisoma kitabu. Nywele zake zimefungwa vizuri. Ana mkoba mgongoni na amevalia shati ya rangi manjano.

Mwanafunzi huyu ambaye ameshikilia kalamu anaonekana kua na mahitaji maalum. Mwalimu wake amevalia shati ya zambarau na amesuka nywele. Wameketi mbele ya meza ambayo imepakwa rangi nyeupe na iko na makalamu. Pazia zimefunguliwa ili kuleta mwangaza humu ndani.

Kuna wanafunzi ambao wanaonekana kuwa wana mahitaji maalum. Wawili kati yao wameketi kwenye viti vya magurudumu. Kuna walimu ambao wanawafundisha. Wote wameketi wakiwa wameuzunguka meza.

Hili ni darasa kuna mwanadada mmoja ambaye anaonekana kuwa ni mwalimu. Na kuna mwanafunzi ambaye ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Mwanafunzi huyu anaonekana kuwa anamahitaji maalum mbele kuna ubao ambao umeandikwa na kuta pia zimeandikwa.

Hili ni darasa. Darasa hili lina mwanafunzi mmoja na mwalimu mmoja .Mwalimu amevalia sa mkononi na ana miwani. Anafundisha mwanafunzi huyu kwa kutumia ishara. Hii inaonyesha kuwa mwanafunzi huyu ana shida ya kusikia. Kwenye ukuta, kuna nambari ambazo zimebandikwa.

Kuna mtoto mdogo ambaye anafundishwa kwa kutumia lugha ya ishara. Ameonekana akiwa amekunja mikono yake. Nyuma yake, kuna mchoro wa twiga. Mwalimu ambaye anamfundisha, ameshikilia kitabu ambacho kina rangi ya majano.

Hii ni darasa ya wanafuzi ambao wanamahitaji maalum. Apa mbele kuna mwanafuzi mmoja wa kike ambaye amevalia barakoa na ana nywele ndefu. Ameketi kwenye kiti cha magurudumu. Anaonekana akitumia kompyuta ya mkono.

Kuna mtoto moja ambaye anaketi na mama ambaye anaonekana kuwa ni mwalimu wake. Mtoto huyu anafundishwa kupanga vibao. Kando yao kuna mikono mwingine ambao umeshikilia kalamu huku ukijaribu kuandika.

Huku kuna wanawake wawili ambao wameketi. Mmoja anabonyeza kompyuta huku mwingine ambaye amevalia kifaa kichwani amevalia sweta la waridi. Mahali hapa panakaa ni kama ni hospitalini au darasani.

Mwalimu huyu wa kiume anaonekana akijaribu kuelekeza mwanafunzi ambaye anaonekana kuwa na mahitaji maalum, anamfundisha kuandika ama kusoma. Kuna makalamu na makaratasi mbele ya dawati.

Chumbani humu kuna vitanda vingi. Kuna mtoto ambaye ameketi kwa kitanda kimoja. Anaokena kuwa ana mahitaji maalum. Amewekelea miguu bandia na magongo kando yake. Licha ya ulemavu wake, anaonekana kuwa ana furaha sana.

Watoto hawa watatu wanacheza wakitumia alphabeti. Wote wana nywele ndefu. Nyuma yao kuna mmoja wa kiume ambaye hachezi.

Darasa hili lina mwanafunzi wa kike ambaye amesimama. Amevalia shati iliyo na rangi tofauti na amesukwa nywele. Mwalimu naye anaonekana akijaribu kumfundisha akitumia ishara. Wamesimama mbele ya ubao mweusi ulioandikwa.

Mwalimu huyu anafundisha watoto, kutumia ishara ya vidole tatu. Amejifunga kitambaa nyeupe shingoni. Amesimama, na kuna mwanafunzi mmoja ambaye amesimama huku wengine wakimwangalia.

Darasa hili ni la watoto wadogo. Lina wanafunzi tisa na wengi wao wameketi. Kuna mwalimu mmoja ambaye amevalia fulana nyeupe na ameketi. Anaangalia mwanafunzi mmoja ambaye amesimama, akisoma kwenye ubao.

Mwanafunzi huyu wa kike anaonekana kuwa ana mahitaji maalum. Amevalia nguo nyeupe na ameketi mbele ya kompyuta wa mkono. Ana vitabu mezani na ameshikilia kalamu huku akisoma na kuandika.

Mtoto ambaye anaonekana kuwa wa umri wa miaka kama tano ama sita ameziba masikio yake kwa kua ni kama anasikia kelele. Alafu kule kando kuna wanafunzi watatu wameketi.

Hili ni darasa ambayo ina wanafunzi wa kike na kiume. Kuta zake ni hudhurungi na lina taa moja. Wanagenzi wanaonekana kuwa na furaha na wanapiga makofi. Kuna mmoja ambaye ameketi mbele na amevalia fulana ya uzi pia amefungua kitabu.